Haya ni mandhari ya ofisini ya Kenya Society Deaf Children. Kunaonekana kuwa na bendera ya Kenya, na kunaonekana kuwa kumefunguliwa na Mr Henry Kimtai. Chini yake kuna kammea ka mti.

Jengo hili ni aina ya ghorofa. Lina milango miwili, wa chini na wa juu, na kandokando ya kila mmoja wao kuna madirisha mawili. Nje yalo, kuna uwanja wa nyasi, mmea wa mti na maua ambayo yamepandwa.

Watu ambao wanaishi na ulemavu wanaonekana kwenye picha hii wakiwa wamevalia mavazi mekundu, huku wanaume wamevalia pia kofia nyeusi na kwenye mikono wamebeba bendera, huku wengine wakiwa wamebeba kile ambacho kimeandikwa, Timu kenya na wanaonekana kutabasamu.

Kitabu hiki kiko juu ya meza na kinaonesha maagizo ya kutunza ngozi yako ama usafi wa mwili na ni ukurasa wa arubaini na saba na kina picha za kuonyesha jinsi usafi unavyofanywa na vitu ambavyo vinatumika.

Huu ni mlango wa darasa, darasa ambalo limeandikwa juu yake ni borm 1R. Unaonekana kuwa na mahali pa kuingiza kifunguo na mahali pa kuuvuruta ili kufungua na kufunga.

Mti huu mkubwa unaonekana kuwa na maua yanayo pendeza, huku chini ya mti huo, kunaonekana mahali ambapo watoto wanachezea. Pia, kuna kiwanja hapo karibu na mahali ambapo watu wanapita.

Hili ni bango amablo limewekwa kwenye ukuta, linalotumika kufunzia watoto herufi kubwa na ndogo, na pia hesabu kutoka A hadi Z, na chini yake kuna lingine ambalo limeandikwa be happy .

Wanaume wawili wanaonekana kucheza mpira, huku wakiwa wanatumia vile ambavyo vinawasaidia kutembea, wanaonekana kuwa vilema. Mmoja amevalia shati jekundu huku mwingine ni la kijani, na wote wamevalia vinyasa vyeupe.

Hii inaonyesha Helen Wawira akiwa ameketi kwenye mahali ambapo anafanyia mazoezi yake. Ni mtu mwenye ulemavu na anafanya wanaspoti wa powerlifting , na ni mkenya halisi.

Ni kitabu cha Competence Based Curriculum na ni cha gredi ya pili ambao wanafanya Environmental Activities . Pale juu kimeandikwa mwalimu Joy. Chini kuna nambari ya whatsaap ambayo mtu anaweza tumia kumfikia.

Wanaume ambao wamevaa shati nyekundu na suruali za rangi ya kijani na soksi za kijani, wanaonekana kuwa kwenye uwanja na wanacheza mchezo wa futboli na wanaonekana kuwa walemavu.

Huu ni uwanja na una nyasi za kijani. Kando kando kunaonekana nyumba. Pale mwisho kunaonekana miti na kunaonekana anga tulivu. Pia kuna posti ambayo inatumika kupandisha bendera ambayo inafanya mandhari haya yawe kwenye ofisi ama shuleni.

Hili ni jengo kubwa lenye paa la rangi kahawia au nyekundu iliyokolea, likiwa limejengwa juu ya eneo la kijani kibichi. Jengo hilo linaonekana kuwa na orofa kadhaa na madirisha mengi, mbele ya jengo kuna nyasi lililopanguzwa vizuri ikionyesha nafasi ya wazi wazi mbele yake. Juu yake kuna anga ya bluu yenye mawingu machache.

Kundi ya wanaume wakiwa wamevalia sare zinazofanana, baadhi yao wakiwa na magongo, wamesimama kwenye uwanja wa mpira wa miguu. Wawili kati yao wako karibu na mpira ya miguu iliyo chini.

Mwanamke huyu amekaa kwenye kiti aina ya wheelchair , anaonekana kuwa anacheza mchezo wa mikuki. Nyuma yake kuna mtu ambaye ameinama, na kwenye nyuma ya kiti hicho kuna bag colour ya buluu.

Huu ni ukurasa wa kitabu cha Kiswahili na unaonyesha picha tatu. Ya kwanza ni lori ambalo limebeba mchanga. Ya pili ni gari moshi, ambalo liko kwenye reli. Na ya tatu ni baiskeli ambayo imebeba mizigo, na mwendeshaji baiskeli hilo.

Hivi ni vitabu ambavyo vimeekelewa juu ya meza. Ni vya somo moja kwa vile vinafanana vyote. Ni vya darasa la saba. Mbele yao kuna faili ya rangi ya manjano na nyuma ya meza hilo kuna waya ya stima.

Aliyekuwa mkuu wa wizara ya elimu amesimama akionekana kuhutubia umati. Nyuma yake kuna bango ambalo linasema Kenya Institute of Special Education na anaonekana kuongelea mambo yanayohusikana na wale ambao hawajiwezi na masomo.

Watu hawa wanaonekana wakiwa wamevaa nguo zile za wanamichezo. Mmoja wao amekaa kwenye kiti cha magurudumu almaarufu wheelchair na wameshikilia kile ambacho kinaonekana kama cheki la benki na wamesimama mbele ya kitu ambacho kimeandikwa champion of cheers .

Viti hivi vimetengenezwa juu yake mbao na chini yake chuma vimepangwa upandeupande, sakafu ya darasa inaonekana kwamba imewekwa tiless .

Huu ni ubao mweupe wenye maandishi yaliyoandikwa kwa mkono. Kitu chenye rangi ya chungwa kama ambacho ni rula, kimetundikwa kwenye ubao, kimeegemea ubaoni na maandishi yanaonekana kuwa herufi, maneno na sentensi fupi fupi.

Hili ni darasa tupu lenye madawati na viti vya mbao vilivyopangwa, kuna karatasi zilizotawanyika juu ya baadhi ya madawati, madirisha yenye mapazia meupe yanaonekana nyuma, na ukuta unaonekana kuwa na kitu kilichobandikwa, ingawa hakiwezi kutambulika wazi sakafu inaonekana kuwa na rangi nyeusi au ya hudhurungi.

Mwanamke huyu ametabasamu huku akiwa ameketi kwenye boti ya kasia na iko juu ya maji. Kwenye kichwa chake kuna miwani, ambayo ameekelea na ameonyesha vidole vyake viwili.